Hapa naona wale ambao wanaweza kushiriki mbio wameweza kukimbia na wanaweza kuonyeshana ile dakika ambayo imetumika na hii inatumika shuleni ili wanafunzi waweze kutambua wale amabo watu maarufu katika mbio ama spoti.

Mtaala mpya ambao ni wa CBC tunaona kwamba kuna walimu mbali mbali kuna wale ambao wameandika vitabu kama huyu ameweza kujitolea ameandika kitabu cha grade la pili ambalo ameweza kushughulikia yale yote yako katika environmental activities akaeka notes pale na katika.........

Katika shule lazima kuwe na mwelekeo. Ndiposa unapata kwamba, katika kila saa, kuna ile kazi ambayo wameekewa ile somo ambalo wanastahili kulisoma na mwalimu binafsi anakua ka kalenda yake, anakua na timetable yake ya kumuelekeza asije akasahau kuenda katika lile darasa ambalo anastahili kulifundisha.

Anga ina dalili nzuri sana ya mvua. Mawingu ni mengi. Miti inakaa imepata maji ya kutosha. Rotuba iko sawa kutoka kwa mchanga, inaendelea kua tu vizuri.

Hapa naona tuko katika shule. Ni nje ya ofisi. Tunaona pale sehemu ambayo ni parade , tunaona mlingoti pale. Maua yameweza kupandwa vizuri .Hii shule inaonekana ikiwa na mpangilio mwema. Mazingira yanaonekana yametunzwa vizuri. Tunaona maua vile inarembesha hii shule.

Hapa tunaonyeshwa shule moja ambayo imeweza kupambwa na katika njia moja yao ya kufanya ili wanafunzi waweze kupenda shule, wameweza kuchora baadhi ya wanyama na wakaweza kupaka rangi nzuri, maua mazuri. Inavutia wanafunzi katika mazingira hayo ya kusoma.

Maabara ya computer zikiwa hapo tatu, kuna hapo inakaa simu viti viko wale ambao walikua wanatumia huenda wamechoka ishara ya kiti kukua kando hakijapangwa vizuri.

Hapa naona ni katika shule. Kuna mlingoti pale na naona mazingira ni safi. Nyasi imeweza kukatwa vizuri, maua pale yanapendeza yamekatwa vizuri> Miti imeweza kupandwa pale. Mazingira yanakaa sawa kwa mafundisho katika hii shule.

Kuna kitabu ambacho ni cha wanafunzi wa gredi ya pili ambao wanastahili kusoma na kile ambacho kinazungumziwa ndani ni kuhusu afya, safety na ile manners . Hiyo ndio imehusika katika kitabu hicho. Wanafunzi wanastahili kukisoma waweze kusikia.

Naona vitabu ambavyo vimeweza kupangwa juu ya meza. Vitabu viko katika sehemu mbili. Kuna vile ambavyo rangi yake inakaa kama ya zambarau kunaa hii ya nyekundu. Maandishi ya kitabu imeandikwa ayubu mashakani ambayo wametumia rangi ya bluu kisha kuna picha katika hicho kitabu kimeandikwa na John Habwa.

Hapa naona ni kwenye shuleni, viti vimeweza kupangwa. Huenda kuna mtihani unaofanyika hapa ndani. Kulingana na ile kupangwa ambayo hii room imeweza kupangwa.

Hapo hiyo imewekwa pale ili iweze kutumika katika shuleni waweze kusoma kuna hao ambao ana ulemavu na kuna huyu mwengine mwenye anamshughulikia

Naona hapa, masomo vile masomo inakubali watu waa, wale ambao wako na shida, na wale ambao hawana shida. Kumaanisha wale ambao wako na ulemavu, na wale ambao hawana ulemavu. Vivyo hivyo, katika mambo ya mchezo na spoti.

Hapa naona ni kazi swali ambayo mwanafunzi amepewa na hajaweza kupewa majibu bali ni swali yeye mwenyewe anastahili alielezee jinsi alivyoshika alivyofunzwa.

Hapa naona ni kwenye darasani, kuna mambo yameandikwa kwenye ubao, ambayo mengine yameweza kufutika na mengine yanaonekana, na ni kwamba yule ambaye yeyote atakayeingia pale ndani awe mwanafunzi au si mwanafunzi aweze kusoma na kujua ni nini kile ambacho kimeandikwa.

Hapa ninaona ni katika shule. Wale wameweza kuweka room ya kompyuta ambapo kuna kompyuta kwa wanafunzi tayari kutumia lakini hakuna mwanafunzi naona.

Hapa inakaa ni college ama university . Lakini kwa leo imeweza kufungwa. Maana milango yote naona hakuna ule mlango ambao umefunguliwa, wala hakuna mtu ambaye anaonekana pale nje na pia mazingira inaonekana ikiwa safi, maua pale yameweza kupaliliwa yakakatwa vizuri, pale kwenye nyasi hakuna uchafu.

Mwanamke ambaye amefurahia sana, anacheka ni kaa akona furaha sana maana ameshikilia hapo kibao kuonyesha kimeandikwa kwamba Paris twenty twenty four Qualified .Amefurahia kwenda kushiriki katika michezi hiyo ambayo ina itafanyika katika Paris.

Hapa naona kitabu ambacho kinatumika shuleni. Kuna hadithi pale na kuna picha ambazo zinaonesha mwanafunzi akiona tu hivi inampa ile atakayotarajia katika iyo hadithi.

Hapa naona jengo la shule, shule ambayo imejengwa vizuri sana, mazingira safi, maua ambayo ni ya kijani kibichi. Naona milango ikiwa imefungwa, hamna mwanafunzi nje, hata mwalimu hakuna yule ambaye anaonekana.

Naona hapa kuna watu ambao wameshiriki katika mambo ya cultural . Kuna wengine ambao wana ulemavu, lakini pia haijawazuia kushiriki katika jambo hilo.

Hapa naona kuna chati ambayo inatumika katika shule. Na hi inatumika wakati wanafunza kuhusu kusoma na kuandika saa. Wanaelezwa jinsi ya kusoma, saa kamili, jinsi ni wapi utasema huyu umeenda hapa. Inaeleza vizuri pale, na wakati mwalimu atakapoitumia.

Tunaona ni katika shule na wameweza kueleza kwamba katika hilo jengo linatumika tu kwa maabara ya Kemia na Biolojia tu, lakini kwa sasa naona ya kwamba imeweza kufungwa.

Mpira wa miguu unachezwa na akina kaka ambao wana ulemavu kiasi, wanang'ang'ana. Kuna huyu mmoja, yeye anakaa yeye ni kocha wao, maana sioni akiwa na vile vitu ambavyo vinamsaidia katika kutembea ama kukimbia.

Naona hapa, ni zoezi ambalo mwanafunzi aliweza kulifanya, kuna zile ambazo ameweza kupata, na kuna zile ambazo ameweza kunoa.

Shule ya kisasa ambayo imejengwa vizuri. Kuna pale kiti kiko nje. Mazingira yake yanakaa safi, nyasi kwa kijani kibichi. Kuna mti ambao umeweza kuanguka pale chini. Milango yote na madirisha imefungwa ishara huenda kwamba si wakati wa wanafunzi kukaa shuleni.

Naona shule ambayo haina wanafunzi. Mazingira ni mazuri. Kuna nyasi pale. Kuna miti pale imepandwa. Imeweza kutengenezewa vizuri. Shule hii ni kama saa hii ni wakati wa likizo na ni kama ni shule kubwa.

Naona kitabu ambacho kinatumika shuleni na wanafunzi wa gredi ya pili, kichwa chake ni Nyota ya Kiswahili na baadhi ya zile hadithi ambazo zimeshughulikiwa ndani, kuna hadithi ambayo inahusu usafiri, kuna watu wako kwenye horses . Horse mbili na watu wawili.

Hapa kuna wale ambao wanashiriki katika spoti mbalimbali na hawa wameweza kuvaa uniform ambazo zinaonyesha wao ni wakenya na katika masomo kuna mambo na uzalendo. Hii sasa inaweza pia tumika kuonyesha uzalendo wa nchi.

Pale ni katika shuleni, wanaonyesha kuna pale gesi ambazo zinatumika katika upishi shuleni, na kwa sababu ya kutumia hizi gesi huenda moto ukatokea. Kuna ile gesi pia ya kuzima moto inaonekana pale kwa red .

Mada ni shuleni, mwanafunzi anaelekezwa yale ambayo anatarajiwa wanapoingia tu pale ni nini anakitarajia na yeye pia atakapoingia ako expected kuonyeshana yale ambayo yameandikwa kwa mlango.

Hapa naona ni pumflet ambayo ni ya wanafunzi kusoma shuleni, katika huu ukurasa wamepeana picha ambazo kwa kuangalia tu zitasaidia mwanafunzi hata katika kushika mambo ambayo yanafunzwa.

Ni katika shule. Shule yenyewe ni masomo yanaendelea maana mlango umefunguliwa hakuna watoto nje. Mazingira inaonekana ikiwa safi eh pia ni inaonyesha kwamba ile vile imetengenezwa, ni kwamba hakika ni shule ambayo iko mjini na si pale mashinani.

Ni kwenye chumba cha kompyuta. Pale kuna kompyuta katika meza lakini hakuna wale ambao wako tayari kuzitumia.

Hapa ni mafunzo kuhusu wale ndugu ambao wana ulemavu, ambao pia wanawakilisha nchi katika mambo na michezo. Naona dada yule ambaye ako pale anashiriki.

Hapo ni katika shule. Hapo kuna maua yamepandwa, inakaa nzuri sana. Ukiangalia hio mazingira, yanapendeza hakuna uchafu unaoonekana, na hii ni njia moja ambayo masomo inastahili kusaidia wanafunzi, waweze kulinda mazingira ambayo wanayoishi.